Magunia haya yamepangwa na yana maandishi tofauti, na rangi. Kando yake kuna ndoo ya kuosha. Mlango zake zimefunguka. Moja yake ikiwa ni ya kibichi.

Lori hili lenye magurudumu saba, matano ndiyo yanayoonekana ambalo linatumika katika shamba. Kando yake ni mahindi. Limelima shamba hili katika hali ya mitaro na mpangilio.

Nyanya hizi zimepangwa katika vijisanduku ambavyo vina maandishi kando yake zingine zimeiva na zingine bado baadhi ya watu wamesimama na wengine kuketi chini nguo zao zikiwa za rangi tofauti

Chupa ya dawa ambayo iko na maandishi yenye rangi tofauti na maelezo ya kando yake ni kijisanduku ambacho kina maandishi kila sehemu yake

Chupa ya dawa imewekwa kando ya kisanduku chake ambacho kimeandikwa maelezo muhimu pamoja na maelekezo ya matumizi. Sanduku hilo lina rangi ya nyeupe na samawati, na limechorwa picha ya mnyama kama ishara kwamba dawa hii inatumiwa kwa wanyama.

Mama aliyevalia miwani anapanga bidhaa zake ambazo anauza, ni kama vile nyanya, ndimu, kitunguu, pilipili hoho, biringanya, pilipili, mandizi, na vinginevyo, na zingine ziko katika besheni.

Vitu tofauti zinapatikana hapa sokoni baadhi yake ikiwa ni chakula. Watu wengine wamesimama na wanatembea kwa umri na jinsia tofauti. Nguo zao ni za rangi tofauti.

Ndoo na gunia zenye rangi nyeupe zimepangwa. Baadhi ya watu hawa wamevalia viakisi vya samawati na manjano. Mmoja ana kofia. Mwingine amebeba gunia mgongoni.

Magunia haya yamepangwa na ni makubwa. Mwanaume aliyevalia suruali ndefu na kiakisi cha kibichi. Shati yake ni ya mikono mifupi. Anafunguo magunia haya.

Baadhi ya watu hawa wamevalia nguo zinazofanana katika rangi, wengine wakiwa na miwani. Mbele yao ni vijisanduku vimepangwa pamoja na mizigo za magunia. Kuna hema ambalo lina ndoo la kibichi na manjano. Jengo pamoja lenye madirisha mengi.

Mboga aina ya spinachi na sukuma zimepandwa katika gunia ambayo ina mchanga. Kando yake ni uzio wa mabati na gunia.

Baadhi ya nyanya hizi zimeiva hata rangi yake ni nyekundu ambazo hazijaiva ni za kijani kibichi pamooja na miti zake katikati ni jia ya kupita ukienda sehemu nyingine.

Katika shamba hili ni la mimea ya kitalu ambalo lipo katika vikundi. Wamama pia wako katika shamba hili. Kando yake ni miti pamoja na jengo na baadhi ya madirisha yake yako wazi.

Miti zilizopandwa katika ndoo ambaye rangi yake ni sawa tofauti ni kwa ukubwa. Juu yake ni chuma ambazo zimepita na waya na ziko katika mpangilio.

Mimea imemea kwenye mabomba hayo ambayo yametobolewa mashimo. Rangi yake ni nyeupe. Zingine ziko chini zingine kwenye ndoo za matope. Uzio wake ni wa chuma na matope. Chini kabisa ni nyasi.

Mimea imemea kwenye mabomba yaliyotobolewa mashimo. Rangi yake ikiwa nyeupe, na yameekwa juu. Kando yake ni mmea wa mandizi na miti, na nyumba iko mwisho wake.

Katika shamba ndogo hili, nikona mabomba ya maji ambayo yanapita, kando yake ni tenki nyeusi, pamoja na mfereji, ambao unapitisha maji, mimea ni aina tofauti iliopandwa.

Kreti hizi zina mimea ambazo ni tofauti nazo ni za rangi zisizo sawa kando yake kuna bomba ambalo limeunganishwa, mlango wake ni wa mbao sakafu yake ni nyeupe kwa rangi.

Mimea hii imemea kwa mabomba yaliyotobolewa mashimo na ni meupe. Chini yake kuna ndoo ya mchanga. Mwanaume aliyevalia suruali nyeusi na viatu amesimama.

Mtu huyu analima shamba hili kutumia tingatinga . Magurudumu yake ya mbele ni madogo na ya nyuma ni makubwa. Kando yake kuna mlima kiasi ambao una miti na nyasi ya kibichi.

Watu waliovalia nguo za kijani kibichi, barakoa na kofia vichwani ,wanapanga avakado kwenye visanduku, vingine vikiwa viko juu ya rafu za chuma kando yao ni kreti nyekundu.

Kahawa hizi zimemwagwa kwenye gunia. Baadhi yake zimeiva na mbichi. Watu wameketi, moja akiwa amesimama na amevalia kofia. Mlango wa nyumba hii uko wazi.

Nje ya nyumba ya kibichi, ambalo hema lake ni nyeupe. Kando kuna miti, nyasi. Mimea imemea kwa mpangilio. Vikingi vinavyotumika kama uzio, ni vyeupe.

Kuku hawa, vichwa vyao ni vya rangi nyekundu na mwili ni mweupe. Wametengenezewa sehemu ya kula chakula ambayo iko juu yao, na ni wengi mno.

Nyumba ya kijani ambayo imegawanyishwa sehemu tofauti imepandwa mimea isiyo sawa. Mtu amesimama katikati amevalia kofia. Paa lake ni la chuma na mwangaza mwingi. Taa za mwangaza zimeekwa juu pamoja na mabomba.

Msichana aliyefunga kitambaa kwenye kichwa anachuna kahawa. Baadhi yake zimeiva ni nyekundu na zingine ni za kibichi. Kando yake kuna miti mirefu.

Kuna nyumba inaonekana katika picha hii. Kando yake kuna shamba ambalo likona mimea yenye afya. Zote ziko na rangi ya kijani kibichi. Kuna watu wawili wamesimama, mmoja wa kiume na mwingine wa kike na kuna mtungi wa maji.

Bomba hili ni nene, linanyuyizia maji kwenye shamba. Chakula kina afya na rangi ya kibichi. Kando yake Kuna miti, nyumba na hata ghorofa. Vikingi vya stima.

Shamba hili lina nyunyuziwa maji ,mimea yake iko na afya . Kando kuna nyumba zilizojengwa kwa ukaribu zenye rangi tofauti. Paa zake zinafuanana miti iko kando.

Bomba la maji, limetobolewa mashimo kando, yanatoa maji na kunyunyizia kwenye mitaro ya shamba na ambayo imelimwa. Mimea inamea, na kando kuna mingine, pamoja na miti na nyasi.

Mabomba nyembamba yamepitishwa kwenye shamba hili. Ni ya kunyunyizia maji na ni zaidi ya tano. Mimea hii imemea kwa mpangilio na rangi yake ni ya kibichi.

Mabomba mebamba yamepitishwa kwenye shamba hili. Mimea inamea kwa utaratibu. Yanatumika kunyunyizia maji. Mwisho wake kuna watu wawili, mmoja akiwa na kofia kichwani na mwingine mwenye shati nyeupe. Nyuma yao ni mandizi na miti.

Shamba hili liko na mabomba ya maji—moja ni mpana mengine ni nyembamba—yanayotumika kunyunyizia mimea hii maji ambayo rangi yake ni ya kibichi. Linarutuba ya kutosha.

Bomba hili la maji linatiririrka sehemu iliyo unganishiwa . Mchanga ulio karibu uko na rangi tofauti na ulio kando na mimea imemea kwa mpangilio.

Mimea iliyomea katika shamba hili imepandwa kwa mpangilio. Kando yake ni mitaro vinyunyuzia maji vinanyunyiza kila sehemu. Miti iko kando ya shamba hili.

Bomba la maji limepita katikati ya shamba, na kwenye mimea zinazomea kwa ukubwa na udogo, na rangi zisizo sawa. Lina kifuniko chekundu kinachotundika.

Bomba linanyunyizia maji kwenye shamba iliyomea mmea wa aina ya mahindi. Kando yake, kuna barabara ya mchanga na kikingi kya stima kiko kwa umbali.

Katika picha hii, kuna mimea aina tofauti na zote ziko na rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna pipe ya maji imepita na pia mchanga wake unaonekana kuwa wenye afya mno.

Ng’ombe huyu ana alama iliyoandikwa kwenye hereni za manjano zilizowekwa masikioni mwake. Kwenye mdomo wake kuna rangi tofauti, huku sehemu ya kando ikiwa na rangi nyeusi. Mbele yake kuna uzio wa waya